Maandishi yanayoandikwa katika ubaoni, inawasaidia wanafunzi kuelewa zaidi masomo huku shuleni. Ingawapo wanafunzi wengi huwa wanafanya kazi yao kwa madaftari, huwa pia inawasaidia kufanya kazi yao rahisi.

Matumizi ya hiki na hivi, hivi hutumika katika miongoni katika sarufi ya Kiswahili, zikiwa hiki hutumika kama mfano ikiwa uko karibu na kitu chenye iko na dhamani.

Misitu katika ulimwengu huwa na faida mingi sana. Ikiwa pamoja huwa unatumiwa kwa majengo makubwa katika manyumba yetu. Huwa ukiwa unaharibu mazingira ama unaharibu huko misitu utakuwa unahangaika katika maisha.

Gredi la saba yenye inafanya wanafunzi wa gredi hiyo wakuwe wenye imara kwenye masomo yao. Vitabu hivi za komyuta na sayansi zinakuwa na faida nyingi kwa serikali na pia wananchi huku ikitumika vizuri.

Kifaa hiki kinayotumiwa na walemavu katika nchi za waafrika inawafaida kwa waafrika wengi sana humu nchini na pia duniani kote iwapo wengi watakua wanatumia itakua sawa kabisa.